Gari hii moja. Hii ni gari ya aina kipekee ambayo hasa huwa haipatikani. Iko na tairi nne. Alafu mbele yake pale kuna boksing kidogo ambayo imewekwa. Hii gari imesimama katikati ama karibu na mlango nyeusi.

Kumekuwa na mfuriko wa maji kunyesha sana ambaye imesababisha ama imeleta maji katikati ya barabara. Kuna kaa magari ya rangi tofauti tofauti zikiwa zinapita hapo maji.

Hii ni kibanda ama hiyo ama ni soko. Pale ni chumba ambaye duka ameweka vifaa vyake. Kuna ndizi alafu tena imeandikwa mpesa maanake ni za kutoa pesa. Kuna mwanaume mmoja ambaye anapita pale.

Hizi ni noti mpya, noti ambayo imetoka kubadilishwa ama kusafishwa juzi, hizi ni noti elfu moja, elfu moja ambayo kila mtu ambaye ama anaishi Kenya hutumia hizi pesa kutumia kununua mali zake.

Gari hilo la rangi yake nyeupe ikiwa imebeba gari hapo nyuma, huenda inabeba hii gari katikati ya barabara kuelekea hii soko hii gari iweze kuuzwa pale soko.

Hii ni maandishi ama kava ambaye kila mtu anafaa kuwa ako nayo ili kusaidia sheria zote wakati anaenda hospitali akuwe makini na hakuwe imezipata hizo ili aweze kulipa pesa za hospitali na kutumia hiyo orodha.

Magari haya kwa rangi tofauti tofauti. Sikwemo pale kwa nyasi. Huenda wenyeji wameweka pale. Pale kuna mwanamke mmoja ambaye amesimama mbele ya hiyo gari nyeusi.

Kuna hii gari moja, gari hii ikiwa rangi yake nyeupe ikiwa imesimama katikati ya barabara. Kando yake tena pale kuna gari ngine, alafu tena mwisho kuna kari ingine nyeupe vimesimama pale ya mwisho.

Hii ni cover ama ni maandishi ambayo mtu yeyote anaweza kuwa anataka kukopesha pesa anafaa kufuatilia, anafaa kufuatilia maagizo haya usome maelezo kwa makini ili unapokopa pesa ukuwe kwa makini.

Viatu ya rangi tofauti tofauti zikiwemo pale imepangwa kwa laini. Huenda muuzaji ameweka pale ili anayepita ama wateja yoyote ambaye angependezwa na yoyote aweze akaichukue.

Magari ya rangi tofauti tofauti, ikiwa pale imewekwa kwa laini ikiwa katikati ya nyasi. Magari haya, hakuna mtu ndani, ilhali ikona maandishi hapa mbele yote.

Matunda tofauti tofouti zikomo pale katika hema pale tena kuna chupa ambayo haswa hutumika kupima matunda pale mnunuaji ama mtu hutacha anaponunua.

Magari haya ya rangi tofauti, zote zimeekwa pale kwa laini katika soko. Inaezakua iko pale ikiwa tayari kuuzwa ama inaezakua imetoka soko.

Hapa ni kwa soko kuna matunda mingi ambayo mkulima ameichukua alioipanda ameichuna alafu akaleta hapa kwa soko ama kibanda yake akaipandisha vizuri akaekelea ili muuzaji ama mwenye angeipenda aweze kununua.

Watu wawili, moja akiwa ni mzungu na amepaka rangi vidole zake akiwa anapea kifunguo mwengine ambaye amevaa suti. Kando yake kuna gari ya rangi nyekundu.

Hizi ni noti za pesa za jamuhuri ya Kenya, pale kuna 200,kuna 50 na kuna coins .Hii ni mkono ambayo huenda alikua anafanya hesabu ya pesa hizo.

Hizi ni noti za elfu Moja mbili. Zote zikiwa zimetolewa. Hizi ni noti ambazo haswa zilikuwa za kitambo. Hapo mbele kuna tena simu ndogo ambayo hasa ilikuwa inatumika kutoa pesa.

Matunda ya tofauti tofauti ambayo imetoka shambani. Pale kuna mama moja ambaye ametoka kuinunua. Mkulima ameipanga vitu zake kwa laini ama za kuvutia ili iweze mteja aweze akaiona.

Hapa ni kwa soko. Mnunuaji ama wakulima wamekuja na vifaa vyao katika soko ili wauze. Alafu kuna wengine pia wamekuja kununua vifaa ambavyo wanahitaji katika nyumba yao.

Hapa ni duka , duka hii limefunguliwa. Kando yake kuna mwanaume amesimama amevaa shati lake nyekundu na ameketi pale. Alafu hapa tena tunaona mguu ya mtu.

Katika soko hizi ni nguo ambazo muuzaji ametandika ama ameweka katika kibanda yake ili ambaye angependezwa na yeyote aweze akaichukua. Ameweka pale kwa rangi zote ili ambaye angevutiwa na yeyote akaichukue.

Hizi ni noti za pesa za Kenya. Kuna elfu moja na kuna mia tano. Hizi ni pesa ambazo hutumika pale mtu yeyote ambaye ako katika nchi ya Kenya utumia hizo pesa kununua mali. Ilhali hizo pesa ama hizo noti zilikuwa za kitambo ilikuwa zinatumika kitambo kabla haijabadilishwa.

Hapa ni soko ambapo wakulima wamekuja na vifaa vyao wakatandika pale ili mnunuaji ambaye angetaka mwingine aweze kuona. Pale kando kuna mama mmoja ameketi pale akiwa anangoja mwenye ataweza kununua.

Hii ni kifunguo ya gaari .Kufunguo hii imewekwa pale kwa gari inaweza kuwa ni ya mwenyewe ama mtu ametoka kununua gari lake ameweka pale ni lazima kifungo liwekwe maana ikipotea huwezi anzisha gari.

Matunda ya tofauti tofauti zikiwemo pale kwa soko ikiwa zimetandikwa ama zimepangwa ili kuvutia. Kuna ndizi mbili ambazo wameeka kwa ndoo huenda ni za kuuza ama ni za kukula.

Magari ya rangi tofauti tofauti ikiwa imewekwa pale alafu kando katikati kuna watu pale wakiwa wanatembea. Pale mwisho kuna hema ya rangi nyeupe ikiwa mingi.

Hii ni noti ya elfu moja ambayo hasa ni pesa ya Jamhuri ya Kenya. Hii ni noti ambayo imeonyesha mbele na nyuma. Hii ni noti ambayo ni ya kitambo ambayo kabla ilikuwa ibadilishwe iwekwe ya kisasa ile.

Hapa ni kwa soko. Soko hii unaona pale kuna manguo ya soksi . Mwenyeji ama muuzaji ameeka hizo soksi pale ili akauze. Ameeka pale kwa kibanda, akatandika pale ili muuzaji anayependezwa na yoyote aweze akaichukua.

Hapa ni chumba la maziwa. Ambako huwa wanapeleka maziwa wanaweka pale . Alafu maziwa inakaa pale hadi ikiwa baridi . Hukiwa nayo na pesa zako unapewa kulingana na pesa ulipeana.

Hapa ni soko ambapo kuna matunda tofauti tofauti. Kuna ndizi ambazo zimepangwa pale alafu pale kuna vifaa na nyanya, naona mkulima ameleta mali zake ili kuuza.

Hapa ni kwa soko, Kuna mwanamke mmoja amekaa pale, akiwa anatengeneza. Ameweka vifaa zake ama Mali zake za uremba ameweka vizuri akapanga vizuri Ili warembo wote wanaopendezwa aweze kununua.

Picha hili inatuonyesha matunda ambayo wakulima wameileta pale sokoni. Kuna matunda aina mbalimbali. Wakulima wamechuna vitu zao shambani wakaileta sokoni ili waweze kuuza. Wameipanga vizuri sana na wakaweka mitungi vizuri.

Magari haya kwa color tofauti na rangi tofauti yameweka pale huenda wenyeji wametoa magari zao pale kwa kona wakaenda kuhudhuria sherehe, wamepaki gari zao pale wakaweka na wakaenda sherehe.

Hapa ni magari tofauti tofauti ya rangi tofauti tofauti zikiwa pale zimepangwa kwa laini zinazofutia. Magari haya yamepangwa ikiwa iko kwa soko ikingoja kuuzwa . Hizi magari inaezakuwa imetengenezwa ama imetoka kwa nchi nyingine.

Hapa ni mahali pa magari, ambayo huwa inatengenezwa, kuna gari ya rangi mbili, kuna ya nyeupe na ingine kuna magari ikiwa tayari inapakwa rangi alafu inapelekwa hapo nje kuuzwa.

Duka hii ikiwa imefunguliwa halafu hapa kuna mali tofauti tofauti ambayo ametoanisha nje. Pale kuna chupa ya soda ili aweze wateja yeyote ambaye atapendezwa na yote aweze akainunue.

Simu hii imefungua mahali ambapo inakuonyesha orodha ambayo hasa unahitajika ambapo unataka kutuma pesa zako kutumia mwenzako ama ambapo unataka kutoa pesa zako ambazo imekuwepo hapo ndani ya simiu.

Chumba hili kubwa mbele yake kuna magari ya rangi tofauti tofauti. Kuna magari ya tatu ambazo zimeangalia hiki kipande alafu kuna magari mengine ambayo yameangalia kile kipande ingine.

Hii ni ambayo hutuonyesha jinsi ambavyo risiti ya KRA inapaswa kuwa kabla ufaili return yako ili usije ukapewa faini ama kulipia endapo utalipa baada ya kufika siku ambavyo inatakikana.

Viatu vya rangi tafauti zikiwa zimepangwa pale soko hili waweze kuuza.

Hapa ni soko na vitu ama mali inaeza kuwa ya maasai ama wamechenga ama wametengeneza hili wanapomaliza kutengeneza Wanachukua pale soko wanatandika hili waweze kuuza.